Ala ya mziki kwa jina zeze inayotumika na wanamziki kuwaburudisha jamii. Nyuma yake kuna bagi kubwa jeusi, chini yake shati nyekundu, rangi ya kijani na manjano kwa mbali.

Naona ziwa kubwa la maji ya rangi ya samawati, kibaraza kilichojengewa bwawa la maji, kijumba kidogo cha makuti, minazi na miti mingi ya rangi ya kijani.

Ukumbi mkubwa uliopambwa kwa vigae vidogo vidogo vya mbao vilivyo pakwa rangi nyeupe. Makuti, miti ya rangi ya kijani kandoni mwa jengo hili na hata sehemu kubwa yenye uwazi na uwanja mkubwa.

Mchanga mweupe kuashiria ufuo. Mchanganyiko wa nyasi na matawi mbalimbali katika ufuo wa bahari. Mawimbi makubwa baharini na maji yaliyo rangi ya kijivu.

Barabara za aina mbalimbali ikiwemo ya lami na ya changa mkavu, nyasi, miti aina mbalimbali iliyo rangi ya kijani, nyumba zilizojengwa zilizotapakaa kandokando ya mji.

Vijumba vingi vinavyo onekana kuwa vitu vidogo vidogo vilivyotapakaa kote kwenye ardhi. Miti ya mchanganyiko aina mbalimbali yote inaonekana kuwa rangi ya kijani, barabara zilizojichora.

Mataa yanayowaka kwa rangi nyeupe. kuta zulizopakwa rangi ya kijivu na nyeupe .Majiko ya aina mbalimbali. Chupa za aina mbalimbali; jokofu. Bei za bidhaa mbalimbali .Na kabati linaloekewa bidhaa.

Hili ni kanisa kubwa lililo na mabati meusi na rangi nyeupe, miti mirefu inayoizunguka yenye matawi ya manjano, nyasi, ardhi iliyo na mchanga, anga iliyo na mawingu meupe na anga ya samawati.

Chombo hichi kina jina feri kinachojulikana kwa umaarufu au kwa kazi zake za kuvusha abiria, mizigo mizito na hata magari katika mto. Kando yake kuna meli kubwa ilio rangi nyeupe, nyeusi, na nyekundu nyekundu kwa mbali. Naona mnara mrefu uliojuu ya feri na hata bahari likiwa limejaa.

Wanawake wa aina mbalimbali wanao onekana kuwa wanabiashara, madera ya rangi mbalimbali, gari nyeupe iliyofunguliwa mlango, mwanaume anayeendesha baiskeli, mkokoteni na majengo ya rangi nyeupe.

Kibodaboda kilicho na rangi ya manjano , tundubare jeusi, mlango mweusi, tairi moja, taa lilio na rangi nyekundu na nyeusi, chupa nyeupe, dirisha la nyumba iliyo kando ya kibodaboda.